Hiki ni kituo kidogo cha stima, inapoonekana hapa ni transformer ambayo hutumika kusambazia watu wa eneo hili stima ya kutumia nyumbani na kazini. Kituo hiki hutumika sana na watu wa area hii.

Hii ni kituo ndogo ya kusambazia nguvu za umeme. Watu wa eneo hii husambaziwa stima zao kutoka kituo hiki na hutumia hizo nguvu za umeme kwa kuona manyumbani mwao na viwandani wanapokaa.

Hili ni nyumba fulani la ghorofa hapa mjini, nyumba ya nyumba hili kuna waya za stima zimepitia ambazo zimewekwa bango la kutahadharisha umma kwamba ni hatari kukaribia hizo waya.

Hiki ni kituo kidogo cha stima. Inaonekana kituo hiki hutumia nguvu za ardhi. Ni kama kwamba hiki kituo huwa kinatoa moshi kutokana na ardhi.

Hiki ni kituo kidogo cha stima, kinachotumia nguvu za ardhi. Kituo hiki, husambazia miji iliyokizunguka, na mji mkuu wetu, hapa nchini.

Hiki ni kituo kidogo za stima. Kituo hiki hutumika kusambaza stima katika mtaa na jijini. Kijiji hiki huwa na uadizi wa stima, ambao huangalia kwamba stima inayofaa inaelekezwa mjini na mtaani.

Hii ni stesheni ndogo ya stima; ya kuhifadhi nguvu za umeme. Stesheni hii hutumika sana kusambazia vijiji vilivyo karibu na mji mkuu.

Hii ni stesheni ndogo ya kutengeneza na kuhifadhi nguvu za umeme. Stesheni hii pia husambazia mji na vijiji vilivyoizunguka stima.

Hizi ni nguzo za chuma zinazobeba waya ya stima iliyo na nguvu kwa makapuni ambayo huhitaji stima mingi na nchi jirani.

Hiki ni kituo kidogo cha kutengeneza na kuhifadhi nguvu za umeme. Kituo hiki husambazia watu wa kijiji hiki na mtaa ulio karibu.

Huu ni muundo wa chuma, ambayo hutumika kubeba nyaya za stima, iliyo na moto mingi, ili kusambazia mataifa jirani, na viwanda vinavyohitaji moto mingi ya stima.

Leo ni siku kuu ya upanzi wa miti. Anayeonekana hapa ni mama akiwa anaweka mchanga kwa shimo zilizopandwa mti fulani hapa. Nyuma yake ni chifu wa eneo hili na watu wengine wakuu wa serikali wamesimama kando yao.

Hili ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Anayeonekana hapa ni ndovu ambaye ni mnyama aliye mkubwa zaidi ya wanyama wote hapa mbugani. Ndovu hupendwa sana na wageni na hasa wale wa kitalii na huletea nchi yetu pesa nyingi sana ya kigeni.

Huu ni mtaa ulio na manyumba yasio ya ghorofa ambao huishi wafanyikazi wa eneo hili. Anayeonekana hapa, ni mtu ambaye anaokota takataka kila wiki ili kuyapeleka pahali ambapo imetengwa kuyarundika.

Hiki ni kijiji fulani, hapa mjini, kijiji hiki, kimejengwa nyumba, za mabati na matope, inayotumika sana, kama makazi, ya wafanyikazi, wa mjii huu, wasio na mapato ya juu.

Huyu ni simba aliyefungiwa kwa chumba cha waya katika mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori ili kumzuia kutoroka nje na kusumbua uma. Simba ni mnyama hatari kwa watu na wanyama wengine.

Huu ni msitu fulani hapa nchini. Msitu huu una miti mingi na nyasi. Wakati wa mchana kuna ndenge wengi ambao huja hapa kutafuta chakula chao cha kila siku, hapa wanaonekana ni ndege wakitafuta wadudu chini ya nyasi.

Hawa ni watoto wa kijiji fulani hapa nchini. Watoto hawa wameketi chini kwa chakula yao ya mchana wakiwa wamewekewa kila mtoto sahani yake ya chakula. Watoto hawa wanapendana sana kwa sababu hufanya mambo yao pamoja, wakiwa pamoja.

Hii ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori, wanyama wanaonekana hapa ni kama, mbuni, paa na wanyama wengine kama simba na chui. Wanyama hao hupendeza watalii ambao huletea nchi yetu pesa nyingi sana za kigeni.

Huyu ni ndege ambaye ako na rangi mingi na za kupendeza. Ndege huyu hula wadudu na anapenda kukaa pahali pana msitu na hapana makelele mengi. Ndege huyu hupendwa sana na watu ambao hutembea katika mbuga za wanyama wa pori na tena wageni ambao huja kutembea nchini mwetu na huletea nchi yetu pesa mingi sana ya kigeni.

Huu ni mtaa wa ovyo, ulio sehemu ya mji fulani, hapa nchini. Nyumba zinazotumiwa hapa, zinajengwa kwa matope, na mabati, na paa zake, huvuja sana wakati wa mvua. Wanaokaa hapa, ni watu, walio na mapato ya chini sana, ambao, hufanya kazi, viwandani.

Huu ni mto ambao ni mchafu sana kwa sababu ya takataka iliyotupwa ndani. Watu hawa wako katika harakati ya kuusafisha huu mto kwa kutoa takataka iliyomo ndani.

Hii ni mbuga ya kuifadhi wanyama wa poli. Huyu ni mnyama ambaye anayefanana na fisi. Wanyama hawa hupendeza watalii na watu ambao huenda kuwaona huko mbugani mahali hapa ni pazuri pa kutembea.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori, zinazoonekana hapa ni ndovu zikiwa sehemu flani iliyo na bwawa la maji. Kando yake kuna watalii ambao wanaziangalia wakizipiga picha.

Huu ni mto uliopitia mjini. Mto huu ukona maji machafu sana. Maji yamechafuliwa na hao watu wa huu mtaa kwa kutupa taka ndani yake na kuelekeza takataka yote ndani ya mto.

Hii ni sehemu ya msitu wa miti sehemu fulani hapa mjini. Miti huvuta mvua na huleta hewa safi. Miti hupendwa sana na wanyama wa pori kama vile tumbili, sungura na nyuki.

Hili ni bwawa la maji mjini. Bwawa hii hutumika sana kuogelea kwa boti. Watu kutoka mjini na watalii huogelea hapa na kulipa pesa mingi sana kwa serikali.

Hii ni mradi wa ujenzi wa bwawa la maji. Maji haya yatatumika sana katika eneo hii kwa wakazi wa hapa na wakulima ambao wanataka maji ya kunyunyizia vyakula vyao na wanyama wa area hii.

Hii ni maeneo ya ovyo hapa mjini. Nyumba hizi hukaa watu wa mapato ya chini kabisa. Hapa kuna wizi na kila aina ya mambo mabaya ambayo hutokea kwa sababu ya kukosa fedha ya kujikimu maisha.

Hili ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Mbuga hili ni kubwa mno kwamba huweziona mwisho wake. Hapa panapoonekana ni bwawa la maji ambapo wanyama huja kunywa maji, wakati wana kiu.

Hii ni mbuga ya kuzia wanyama wa pori. Huyu ni tumbili ambaye anaonekana hapa, ambaye amefugwa kwa kutumia waya. Tumbili huyu hupendeza watalii na watu ambao wanaenda kutembea.

Hii ni sanaa ya maonyesho wasanii walio jukwaani wanaonyesha utamaduni wao katika mchezo wao huku wanaume wakiwa wamevaa nguo zilizo ma madoadoa ya chui na kofia za ngozi ya ngombe. Wamama wamevaa nguo hizo hizo lakini wamejitofautisha kwa kuvaa shuka ya rangi ya chungwa iliyofungwa kwa kiuno na vichwani.

Hiki ni kijiji cha mabanda kilichojengwa karibu na mto. Hatari iliyoko ni kwamba mto unapofurika, unaweza sababisha maafa na nyumba kusombwa na maji.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Zinaonekana hapa, ni pundamilia zilizotokea katika sehemu fulani ya barabara iliyo katika mbuga hii.

Hii ni nyumba ya kitamaduni, ya jamii flani hapa nchini. Nyumba hii ilitumiwa kama makaazi ya wanaume ambao walikuwa na bibi wengi ambao walikuwa wamejengewa kando. Nyumba hii imejengwa kwa matope na kuezekwa kwa nyasi.

Hii ni mbuga ya wanyama wa pori. Yanaonekana pale ni punda milia mbili na mbali kiasi kunaonekana mji ulio na majumba madogo na makubwa ya ghorofa.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Zinazoonekana hapa ni ndovu na gari la askari ambao huchunga mbuga hii. Karibu kuna ziwa la maji ambalo hutumika na hawa wanyama.

Hii ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Anayeonekana hapa ni yatima wa mtoto wa ndovu anayepewa maziwa na askari wa msitu. Yatima hawa huwa wanatunzwa ili kuwa ndovu wazima.

Hii ni sehemu nje ya mji mkuu iliyotengwa kwa kutupwa taka. Sehemu hii haina mmea wowote. Harufu ambayo hutoka hapa husababisha magojwa kadhaa wa kadhaa kwa watu ambao hukaa sehemu hizi.

Huu ni mtaa, ambao, uko na uhaba wa maji, ya kutumia nyumbani, na kwa wanyama, anayeonekana hapa, ni mtu ambaye anachotelea maji, kwa mitungi yake, ili kuweza kuyahifadhi, ya leo, na siku zijazo.

Hiki ni kitalu, kinachotayarishiwa, miche ya mimea na miti aina mbali mbali, watu wa eneo hili, huweza kununua miche na kupanda kwa mashamba yao, sana sana wakati wa mvua.

Hii ni sherehe ya upanzi miti katika eneo hili la taifa letu. Wanaoonekana hapa ni watu wanaoburudisha wageni wakiwachezea ngoma za kitamaduni.

Hili ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori, ambayo ina wanyama wengi wa kupendeza, gari hili limebeba watalii wengi ambao wanatazama na kuchukuwa picha za barahara hawa wamesimama hapa.

Huu ni mto ambao uko na maji mengi lakini machafu. Juu ya huu mto pamepitishwa mfereji mmoja mkubwa ambao umetega maji kutoka sehemu za mlima ukipelekea kijiji kilicho karibu.

Huu ni msitu fulani hapa nchini. Msitu huu unatumika kama mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori na limejengwa barabara nzuri sana ya wageni ambao huenda kujionea wanyama hapa msituni.

Huu ni mto unayopitia kati kati ya nyumba za mabanda. Kando yake kuna njia ya reli. Maji ya mto huu ni chafu sana kwa sababu ya taka zinapotupwa ndani ya kijiji hiki.

Hii ni mbuga, ya kuhifadhi wanyama wa pori. Reli, limepitia katikati ya mbuga hii, na wanyama wanaonekana hapa, ni vifaru, ambao, wamekuja, kula nyasi.

Hii ni mbuga ya wanyama wa pori. Anayeonekana hapa ni kifaru. Mahali hapa pana miti, nyasi na mabonde. Mahali mbali na hapa panaonekana mji mkuu ulio na majumba mandogo na makubwa ya gorofa.

Hiki ni kiwanda fulani hapa mjini. Kiwanda hiki hutumia maji mingi ,kama vile kuna mifereji minono na mikubwa iliyopitishwa kando kando ya hiki kiwanda ikiingizwa ndani.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Inaoonekana hapa ni twiga na watalii ambao wametembelea mbuga hilo ili kujiona wanyama. Watalii huletea nchi yetu pesa nyingi za kigeni na wanapendwa sana hapa mjini.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasherehekea kuwa nje ya shule na kutembelea msitu ulio nje ya shule, ili kupanda miti na kusherehekea siku hii iliyo ya siku kuu ya upanzi miti.

Hii ni sehemu mbali na mji mkuu na vijiji zingine ambapo takataka hutupwa. Mahali hapa kuna harufu mbaya sana na wakazi wa hapa hupata magonjwa mara kwa mara juu ya harufu mbaya.

Hii ni sehemu ya mto iliyo hapa mjini. Mto huu, huwa na maji chafu sana kwa sababu ya kuchafuliwa na wakazi wa eneo hili. Wanaonekana hapa ni wataalamu wa maji wakiyasafisha maji na kutengeneza kuta na nyuta ambazo zitaweza kuwazuia watu kuchafua haya maji.

Hii ni hoteli fulani iliyo nje ya mji mkuu. Pahali hapa kuna hewa safi kwa sababu kuna nyasi nyingi na miti. Sehemu moja ya hoteli imejengwa kuta wazi, hivyo basi hubembeleza wageni na watalii ambao hutembelea huu mji.

Hii ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Mnyama anayeonekana hapa ni chui. Chui hupendwa sana na watalii na watu wote ambao hutembelea hifadhi ya wanyama wa pori.

Hii ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Anayeonekana hapa ni nyati na wanyama wengine wakiwa wanakunywa maji katika bwawa hili kati ya pori. Wanyama hawa wanapenda kuja hapa sana sana masaa ya alasiri ilikunywa maji.

Hii ni daraja ambalo hutumika na magari, watu na wanyama kuvuka kutoka ng'ambo hii na ile. Daraja hili limejengwa juu ili lisiweze likasombwa na maji ambayo ni mengi sana katika mto huu.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Anayeonekana hapa ni twiga ambaye amekuja kunywa maji aliyowekewa hapa. Twiga huwa na shingo ndefu kuliko wanyama wote wa pori. Twiga hupendwa sana na watalii na watu wote ambao hupenda kutembelea mbuga hili la wanyama.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Wanyama wanaonekana hapa ni ndovu. Ndovu ni mnyama aliye mkuu na mkubwa kuliko wanyama wote wa pori. Ndovu huletea nchi pesa mingi kutokana na pesa za kigeni ambazo hutozwa watalii.

Hawa ni watu wanaobeba chupa cha plastiki kwa magunia ili kuyamwaga katika uwanja huu. Pahali hapa kuna chupa mingi zilizomwagwa na huharibu mazingira kwa sababu haziozi.

Anayeonekana hapa ni chokoraa, akiokota karatasi, mikebe, na chupa za plastiki ili kuuzia viwanda ambavyo hutengeneza plastiki. Kampuni hizo husaka na kutengeneza plastiki mpya.

Huyu ni simba, aliyeuwawa na askari, kwa kutoroka na kuangamiza umma, kutoka mbuga za kuhifadhi wanyama wa pori, lililo eneo hili, la mji, hapa nchini.

Huyu ni mchuuzi wa chakula, matunda, na maji ya matunda. Soko hili huwa inaacha bahari ikiwa na uchafu mwingi, kwa chupa zilizotupwa chini, na maganda ambao huachwa chini, anapomaliza kuuza.

Hii ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori. Anayeonekana hapa, ni tumbili akiwa amebeba mtoto wake. Tumbili hupendwa sana na watalii, na watu wengine ambao huenda kutembelea wanyama wa pori.

Hii ni mbuga ya kuhifadhi wanyama wa pori. Inayoonekana hapa ni watoto wa ndovu wanaopewa maziwa kwa kutumia chupa. Kando yake kuna watu wengi wamekuja kuziona, watalii wakiwemo. Watallii huletea nchi yetu pesa mingi sana za kigeni.

Hapa ni pahali pa milima na mabonde, eneo hili lina nyasi kiasi na kichaka kiac lakini halina miti. Mbali na hapa kuna eneo flani liko chini kabisa na liko chini ya hapa.

Hiki ni kijiji fulani kilicho kando ya mji fulani hapa nchini. Kijiji hiki kimejengwa nyumba za matope na mabati. Kando ya hizi nyumba, pamerundikwa takataka ambayo inaweza kua na madhara kwa watu wanaokaa katika hiki kijiji.

Hili ni mbuga la kuhifadhi wanyama wa pori, ambalo liko karibu sana, na mji mkuu, wanyama wanaonekana hapa, wanafanana na ng'ombe, na hupatikana sana, katika mbuga hili. Watalii, hupenda mbuga hili, kwa sababu liko karibu, na mji mkuu.

Hiki ni kituo cha uchukuzi wa abiria. Inayoonekana hapa ni matatu ambayo inaelekea Mukurweini na Nyeri. Wanaonekana hapa ni abiria wakingoja kuenda sehemu zao wanapoenda.

Hiki ni kituo cha basi cha uchukuzi wa umma. Basi linaloonekana hapa ni la kampuni la Sony Classic Sacco ambalo limerembeshwa kwelikweli ili kupendeza na kufurahisha wateja wake.

Hizi ni baadhi za magari ya uchukuzi wa umma zinazoingia na kutoka mjini. Moja ya magari hayo ni gari ya idara ya polisi na kando watu ambao hukaa karibu wanaenda kwao wakitembea.

Hiki ni kituo cha basi ya usafiri wa umma. Basi hili husafirisha wasafiri mahali pote yaliyo njiani ambapo inapitia.

Huu ni msafara wa magari ya abiria na watu binafsi yakitoka mjini yakielekea vijijini na mashambani. Upande mwingine, ni magari ambayo yanaeleka mjini lakini ni machache mno.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa uma kinachoelekea sehemu ya Mombasa road hadi pipeline. Gari hizi ubeba abiria wakati wa asubuhi na jioni na tena hubeba watu wanaoingia na kutoka katika mji.

Hiki ni kituo cha magari, cha uchukuzi wa umma, kituo hiki, kina wasafiri wengi, ambao wanazingojea, gari, zinazosafiri, waendako. Askari, wa usafiri wa umma, wanahakikisha, magari haya, yanafuata sheria za barabarani.

Haya ni magari na pikipiki cha uchukuzi wa umma. Magari haya hutumika na watu na mizigo. Magari haya hutoka na kuenda nje ya mji mkuu wa eneo hili. Watu hupenda magari haya kwa sababu yamepakwa rangi tofauti na unaweza kujua ni gari gani ya kuenda wapi.

Hiki ni kituo cha magari cha uchukuzi wa umma na mizigo. Gari linaloonekana hapa ni ya aina ya nisani ambayo hubeba abiria wasiozidi kumi na nne. Magari haya hayaendi kazi mno, kwa sababu yamewekwa chombo ambacho huzuia hizi gari kukimbia zaidi.

Hiki ni kituo cha mbasi cha uchukuzi wa umma. Kituo hiki kina abiria wengi ambao hufanya biashara hapa ama wameajiriwa katika mji huu. Na wanachukua basi kuelekea kwao kila wakati. Mchana, asubuhi na jioni.

Hiki ni kituo cha, magari ya uchukuzi wa umma, gari linaloonekana hapa, ni la kampuni, ya Nakuru Shuttle , dereva, anangoja abiria, aweze kuwasafirisha, hadi mji, wa Nakuru.

Hiki ni kituo cha magari, cha uchukuzi wa watu na mizigo. Magari haya husafirisha abiria na mizigo kutoka na kuingia mijini mbalimbali hapa nchni na hutumika sana na wakazi na wanaofanya kazi katika huu mji.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma inapoelekea mashambani. Basi hii huwa inachukuwa masaa kati ya mbili ama matatu.

Hiki ni kituo cha mabasi mjini, wanaonekana hapa ni abiria wakitafuta basi ya kwenda wanakoenda. Mabasi haya yamerembeshwa kweli kweli ili kuvutia abiria wanapoelekea sehemu zao za nyumbani.

Haya ni magari ya uchukuzi wa umma ambayo yanaingia na kutoka mjini. Magari haya husafirisha wanaofanya kazi mjini, wanabiashara na wageni ambao hutembelea mji. Magari haya hupendwa sana na watu kwa sababu yanawafikisha sehemu zao haraka na safi sana.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa uma kilicho mjini. Magari haya huwa yanasafirisha wasafiri nje na ndani ya mji sana sana wanaofanya kazi mjini.

Huu ni msafara wa magari ya uchukuzi wa umma inapotoka mjini kuelekea sehemu mbali mbali nje ya mji. Sehemu hii inaonekana ina nyumba nzuri na watu wanaonekana ni watu ambao wana mazao na pesa mingi. Sehemu hii inapendeza zaidi.

Hiki ni kituo cha basi cha uchukuzi wa umma hapa mjini. Wasafiri hutumia basi hizi kusafiri kwa shuguli zao za kila siku.

Haya ni magari na pikipiki ya uchukuzi wa umma. Kando kuna askari wa trafiki ambao wanazielekeza hizi gari ili kuweza kufunga njia ili ziweze kupita vizuri.

Hii ni barabara kuu ambayo hutumiwa na magari ya uchukuzi wa umma na mizigo. Mahali hapa kuna bango la kuonyesha ni pahali watu hupitia na baadhi gari hazifai kwenda mwendo wa kasi.

Hiki ni kituo cha magari, ya uchukuzi wa umma, kilichoko, hapa mjini, magari yanayoonekana hapa, husafiri, kwa miji mbalimbali, hapa nchini, kama vile Nyeri, na Nakuru.

Hiki ni kituo cha basi mjini. Inayoonekana hapa ni basi ikielekea upande fulani. Upande mwingine kuna matatu. Kuna abiria wanaongojea gari za kuenda mbalimbali. Mahali hapa, abiria huja kungojea gari za kuenda wanakoenda.

Hiki ni kituo cha basi cha uchukuzi wa umma. Linaloonekana hapa, ni bango za gari ya njia ya 4W ambayo hupitia sehemu kama Community, KMTC, Coptic, Adams, Green House, Wanyee na Kabiria.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma katika mji mkuu hapa mjini. Kituo hiki kina magari mengi lakini saa hii magari yote yashaondoka na abiria wanangoja gari lolote litaloingia ili waweze kuingia kuelekea sehemu zao za nyumbani.

Hii ni sehemu ya barabara iliyo na magari ya uchukuzi wa umma na mizigo, ambayo yanaingia na kutoka mjini. Sehemu hii iko na bango ya kuonyesha njia zile zinatumika; ni kama Juja Road, Ring Road na Thika Road.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma. Magari haya hutumika sana na wakazi wa hapa ,kwa kusafiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Magari haya huwa yanabeba watu kiasi sana wasiopita watu kumi na nne.

Hiki ni kituo cha magari, ya uchukuzi wa umma na mizigo, gari, zinazoonekana hapa, ni gari zinazoelekea, inje ya mtaa, na watu, wengine ambao, hubeba mizigo, kwa mikokoteni.

Hiki ni kituo cha basi za uchukuzi wa umma. Basi linaonekana hapa, limerebeshwa kweli kweli ilikuvutia abiria na sana basi kama hili hutumika sana na abiria wa umri mdogo usiozidi miaka thelathini.

Hii ni kituo cha basi cha uchukuzi wa uma. Abiria hupandia gari zao hapa ili kuelekea maeneo yao huko mjini wanapoenda kazi na kurudi kwao.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma ambacho kiko hapa mjini. Magari yanaonekana hapa husafiri kwa miji mbalimbali hapa nchini kama vile Eldoret, Kitale na Nakuru.

Hiki ni kituo cha basi. Basi ambalo linaonekana hapa, ni basi ya kampuni ya Sunbird . Abiria wako kando wakingoja kuenda mahali pao kazini.

Hiki ni kituo cha magari ya moshi, magari ya moshi hutumika kwa uchukuzi wa uma na mizigo. Kituo hiki kimejengwa pahali pazuri mjini kwa sababu kuna nafasi iliyo safi na bora sana.

Hiki ni kituo cha basi mjini. Wanaoonekana hapa ni watu wakibeba mabango ya basi zao za kuelekeza wanapoenda. Moja ya basi huenda route number forty six ,na ingine kuwa imeandikwa bei. Hao watu hupenda abiria zao wanaongoja magari.

Hiki ni kituo cha basi ya uchukuzi wa umma. Hili ni basi la 105 shuttle ambalo langoja abiria ili kuwasafirisha katika makazi yao huko nyumbani.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma mjini. Kituo hiki huwa na magari mengi ambayo yanaelekea sehemu mbali mbali hapa nchini na abiria huingia hapa na kuchukua gari ambalo linawaelekeza mahali popote waendako.

Hili ni gari la uchukuzi wa umma, linapowasafirisha abiria kutoka eneo fulani hadi nyingine. Magari haya hutumika sana wakati wa asubuhi na jioni watu wanapoenda kazi na kutoka kazi.

Hiki ni kituo cha basi cha uchukuzi wa watu na mizigo. Upande mwingine kuna reli ambayo hupitia magari ya moshi ambayo husafirisha watu na mizigo. Mahali hapa ni mjini.

Hiki ni kituo cha basi hapa mjini. Wanaoonekana hapa ni abiria wanaongoja gari zao za kuelekea sehemu zao za nyumbani. Dereva wa basi anangoja abiria ili awaelekeze kwao.

Hii ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma. Magari yamepanga laini yakingoja abiria ilikuwasafirisha katika mahali mbali mbali nje na ndani ya huu mji. Abiria ambao hutumia hizi gari hufanya kazi hapa mjini ama ni wageni hapa.

Hiki ni kituo cha mabasi cha uchukuzi wa umma. Mabasi haya husafirisha wasafiri , ambao huja na kutoka nje ya huu mji , na tena wakaazi wa huu mji.

Hiki ni kijito kinachopitia sehemu fulani katika mtaa wa mabanda hapa jijini. Panapoonekana hapa ni mifereji ya maji inayotumika kupelekea kijiji hicho maji safi. Maji haya hayawezi changanyika na maji mengine kwa sababu itakua hatari kwa maisha yao.

Hii ni sehemu flani ya nyumba moja ya kifahari, iliyowekwa beseni na mfereji wa kunawia mikono. Huu mferenji, huweza kujizima kwa sekundi chache.

Hiki ni kiwanda, ambacho kinatumia maji mengi, kwa kutengeneza bidhaa fulani hapa mjini. Matangi ya maji, ambayo yamewekwa mfereji ya kusafirisha maji, hadi kiwandani, yamejengwa, kwa hiki kiwanda.

Hii ni nyumba ya mabati mtaani fulani hapa mjini. Inayoonekana hapa ni mita ya maji ambayo imeingizwa ndani ya nyumba hii ambayo inatumika kuwatoza maji yao kila mwezi.

Hii ni kampuni ya maji hapa mjini. Kampuni hii hutengeneza maji na kuhifadhi kwa tanki kubwa sana ambalo hutumika kusambaza maji kwa vijiji vilivyo karibu na mji.

Hili ni bwawa la maji safi. Bwawa hii hutumika na kunyunyuzia mimea ya wakulima maji ili kupata mazao bora. Bwawa hili limezungukwa na kichaka na nyasi. Bwawa hili ni nzuri.

Hili ni takataka lililorundikwa hapa na waakazi wa kijiji hiki. Baadhi ya takataka zinazoonekana wazi ni chupa na makaratasi ya plastiki, maganda ya maembe na matunda, nguo kuukuu na vinginezo.

Hii ni sehemu ya nje ya nyumba ya makazi hapa mtaani iliyotumika kuweka tanki la akiba ya maji na kuweka taka zilizotoka kwa vitu mbalimbali. Taka hufungwa na karatasi nyeusi ili zichukuliwe baadaye.

Hili ni shamba lililorundikwa takataka ya aina yote. Takataka zaweza kuleta madhara kwa wakaazi kwa sababu zinaleta magonjwa ya pumzi na magonjwa mengine yanayosababishwa na uchafu.

Hii ni gari ya lori, linalotumika kubebea takataka hapa mjini. Lori hili, huzunguka kwa huu mtaa na kuzichukua takataka zote na kuzipeleka hadi pahali pametengewa kutupwa takataka katika huu mji.

Hii ni mifereji ya maji, inayosambaza maji kutoka kwa mfereji mkuu mpaka kwa vituo mbalimbali viwandani. Mifereji kama hii hutumika sana kwa viwanda ambavyo huwa kwa natumia maji mingi sana.

Hii ni mitaro ambayo imechimbwa, kwa ajili ya kuchimbia mifereji ya maji itakayotumika katika kijiji hiki ili kutupa maji ya takataka na choo.

Hiki ni kiwanda fulani hapa mjini. Rohani za kiwanda hiki zatoa moshi mingi sana ambayo yaweza kusababisha magonjwa ya mapafu kwa watu na wanyama na haina hewa safi.